Upande wa mbele wa nyumba ya huduma palipo watu watatu ,kati yao wakiwa ni mwanamke mmoja aliyevalia kilembe cheupe na buibui nyeusi kisha mwingine aliyevalia cream akiingia kwenye duka lililo na bango Mpesa.

Bunda la noti ya shilingi mia moja ya taifa la Kenya limewekwa pamoja. Katika bunda hilo, picha moja ya mzee Jomo Kenyatta imewekwa katika upande wa kulia na maandishi shilingi mia moja, katika upande wa kushoto. Naye ina nembo ya nchi ya Kenya.

Gari moja ndogo jeupe limeegezwa kwenye ukando wa nyumba chini ya paa yenye mataa yanayowaka kutoka sehemu ya juu, na kuta nyeupe kutoka kando ya nyumba ile. Gari lenye magurudumu nyeusi na rangi yenye kumeremeta nyeupe.

Ndani ya duka la kuuzia maziwa twaona mwanaume mmoja aliyevalia shati fupi ya nyeupe akiwa na balasi mkononi mwake akimimina maziwa katika kikombe kimoja rangi ya manjano naye kwenye ukuta kuna pana nembo ya milk atm .

Nembo moja ya kampuni ya Mercedes Benz ana nembo moja ya Mercedes Center Limited na gari aina ya K laelekezwa yakiangalia upande wa mbele naye amepangwa katika safu moja mrefu.

Soko la bidhaa baada ya mvua kunyesha na maji yametapakaa na kueneza vitu vyote, matunda kama vile maembe yamepangwa na ndizi katika pande tofauti karibu na vibanda vya nyuma na vya mbele. Watu wanapita katikati ya bidhaa ili kuweza kunua na wengine kuuza.

Katika uwanja wenye nyasi iliyofyekwa kwa laini, kunaonekana maegesho ya magari ya kwanza kabisaa ikiwa na rangi ya zambarau, ikifuatiliwa na nyeusi na zingine nyeupe. Kisha mandhari ya nyuma yakiwa ni miti mirefu

Katika sakafu iliyo na vigae vya mawe panaonekana troli ndogo ya kuuzia mayai nao mwavuli mkubwa wa rangi ya samawati umeinuliwa juu yake kisha upande wa mandhari ya nyuma panaonekana kibanda cha kuuzia manguo nalo gari aina ya kaa lapita mbele yake .

Juu ya meza ya mbao yenye rangi ya kahawa iliyokolea, nyuma panaonekana mikembe miwili, na mbele noti ya shilingi elfu moja iliyoandikwa jina Kenya kisha nambari. Jina Kenya likaandikwa upande wa juu na shilingi elfu moja kuandikwa upande wa chini.

Duka moja kubwa la kuuzia maziwa lililo na bango moja kwenye juu ya paa laandikwa Kieni Dairy Products Limited, nayo chini pana mlango iliyoekwa pazia na kisha kwenye counter panae mtu mmoja aliyesimama kuweza kuyanunua maziwa.

Bango la kampuni ya Anziano Insurance Agency lililo na mchoro wa nyumba moja kubwa inayo maandishi makubwa ya domestic home insurance na kile ambacho wanapeana kama huduma katika kampuni hiyo ya Anziano Insurance wakiwa na nembo yake iliyochorwa kando katika mkono wa kulia juu.

Duka laonekana kwenye sehemu inayo pikipiki kusimama mbele ya duka hiyo kwa sehemu ya nyuma peke yake mlango wa duka umefunguka pande mbili zilizoandikwa kwa jina kubwa M-Pesa nayo ndani twaona machupa ya maji na sehemu moja ikiwa mlango mwingine wa kuingia kwenye nyumba.

Katika madhari hafifu ya nyuma twaona uhafifu wa picha ya gari kisha watu wawili waliovalia nguo zenye rangi nyeupe na nyekundu na mkono mmoja ulionyooshwa wa ufunguo wa gari ukimimina katika mkono mwingine ulio chini yake.

Rundo la ndizi lilikatwa vipande vipande na kuwekwa chini kutoka kwa shada lake, mengine yakiwa manjano kabisa mengine kijani cha manjano kuekelewa katika gunia iliyo nyeupe na gwaride katika mwishomwisho wake.

Magari mengi yameegezwa kwenye uwanja mmoja ulio wa nyasi iliyokatwa kisha jua linawaka chini ya nyasi hiyo na mandhari ya nyuma yaonyesha miti mirefu ambapo magari haya yaelekezwa kando ya manyumba tofauti.

Gari jeusi lenye mataa ya rangi ya mchanganyiko wa nyekundu na rangi wazi limesimamishwa mbele ya nyumba karibu na lami inayofifia kisha katika gari hiyo madirisha yote imeeza kufungwa na ata kioo cha nje kimeeza kuachwa.

Chumba kimoja kikubwa kwenye sehemu moja sakafu iliyo katika rangi nyekundu ambamo watu wengi wanatembea katika shughuli tofauti na kitengo kingine cha sakafu iliyo katika rangi ya nyeupe ambao pameegezwa magari ya aina tofauti zikiwa gari za rangi nyeupe, rangi nyekundu na rangi ya manjano. Zote zikiwa katika mpangilio mmoja.

Mlango wa kuingia kwenye chumba kimoja uliondikwa katika jina M-pesa na ndani kunazo ndoo ya manjano na ingine nyeupe na kando kunazo rafu moja kama friji ambao ndani kuna bidhaa tofauti tofauti na sakafu ni ya simiti.

Bango moja kubwa la Bima Rahisi laonekana upande wa juu likiwa na buluu nayo nambari ya kulipia ya Paybill na Account Name . Kisha upande wa chini, picha ya pikipiki inayoendeshwa na mtu mmoja na kumbeba mwenzake, naye pikipiki nyingine inayokuja upande wa mkabala.

Maegesho twaona magari yanayomeremeta la kwanza kabisa likiwa na rangi nyeusi ya kumeremeta kisha ingine nyeupe ya kumeremeta na upande wa nyuma na mandhari ya nyuma twaona miti iliyopandwa, chini kwenye zulia hapa kuna nyasi iliyopandwa na kukatwa kwa ulaini.

Katika sakafu moja kubwa la lami kama vigae, tunaonyeshwa maegesho ya magari aina ndogo ya car ikiwa ni nyeupe inayozisha, .Kisha kufuatiliwa na zingine. Lau upande wa manthari ya nyuma twaona ghorofa moja kubwa, na kwenye ua wa miti.

Mzunduko wa pesa aina ya noti zilizoekwa katika hali ya kukinzano moja juu ya nyingine nalo jina Kenya katika noti ya juu upande wa juu na elfu moja katika pande ya chini yenye rangi ya hudhurungi kila noti.

Kando ya lami moja ,upande wa kulia, kunaonekana kibanda kikubwa kilicho na rundiko la kabichi, zilizowekwa tayari kuuzwa, nao watu wamesimama katikati yao upande wa kulia na kuume, na maboga katika magunia yaliyowekwa.

Mikono miwili yaonekana, mmoja ulioshika bunda la noti ukiwa umevalia shati ya kijivu na mkono mwingine ukinyosha vidole kutoka upande mwingine. Noti imeandikwa elfu moja nambari na tembo kuchorwa katikati ya nambari hizo mbili.

Katika duka moja mbele yake pakiwemo na vitengo vya ngazi vya kushukia; kupatana na lami iliyobambuka, nayo pikipiki iliyo simama mbele ya duka na baiskeli vilevile. Kisha upande wa juu kuna mteja mmoja anayenunua dukani. Na dirisha moja la duka limefunguliwa lenye maandishi M-Pesa.

Ndani ya duka moja Mzee mmoja anaonekana na jokofu karibu naye. Juu ya paa kwenye duka kukiwa na bango moja kubwa lililoandikwa GSP Milk, milk and milk products, ice cream back to drinking water .Upande mwingine Kukiwa na mabango free delivery

Gari nyingi aina za motokaa, zimeegezwa katika uwanja uliomea nyasi ndogo nazo zenye rangi ya kijivu na upande wa nyuma katika maandhari hayo panao miti ya mitende na upande mwingine watu wanatembea wakiwa katika harakati.

Gari moja kubwa aina ya kanta ya kubebea mzigo ya rangi ya kijani limeekwa mzigo nusu karibu kujaa kisha mizigo mingine ya vitunguu iko chini na mwanamke mmoja aliyevalia kofia moja aina tarbui aweza kusimama kando na mizigo hiyo ya vitunguu kwenye magunia .

Wanaume wawili wameketi mbele ya duka lililo na rangi mbili. Moja ikiwa ni ya kijani na ingine ikiwa niya nyekundu moja maandishi ni Mpesa na ingine ni Airtel money mbele yake panapo sakafu iliyo na nyundo ya mawe kisha kando yake panao frichi ambao imeekwa vitu ndani yake.

Ni bango moja kubwa ya rangi nyekundu iliyo kolea na hafifu katika upande wa kati iliyo na maneno makubwa inaandikwa upande wa kushoto quality hospital cover nao upande wa kulia tunaona mwanamke mmoja mjamzito huku mkono wake ukiwa umeshika utumbo wake wa uzito.

Magari yaliyo maegeshoni mwanzo karibu yakiwa ya zambarau iliyofifia katikati pa kioo kuna rangi ya machungwa iliyofifia kisha nyeupe na kando yake gari kama ambulansi iliyoangalia upande mwingine juu iko na mataa yaliyowaka na kumlika katika maegesho ya magari haya mapya .

Nissan moja ya kijivu inaonekana kusimama kwa barabara ya mawe nayo nyuma yake kunayo miti mirefu na wingu cheupe upande wa kushoto na anga ya samawati.

Penye anga wazi kunaonekana uwanja palipo na maegesho ya magari . Limeegeshwa gari aina ya pickup yaliyo na rangi ya zambarau hafifu. Nyuma yake pakiwa ni miti iliyopandwa mirefu katika uwanja huu nyasi iliyokatwa kwa laini yenye kijani na manjano.

Penye soko huria, paonekana bidhaa zimepangwa vya matunda katika sehemu sehemu ukianza na machungwa katika vifurushi vyake na hata matunda mekundu mengine. Wanawake waonekana kuketi kwenye vigonda wakiuzia wanunuzi matunda yao.

Ndani ya chupa kimoja kikubwa yenye mandhari ya nyuma hafifu mbele penye lango palipo na upaa ikiwa na nembo iliyoandikwa Hyundai. Chini magari yameegezwa kuanzia mkono wa kuume gari jeusi kubwa kisha jeupe kisha mtu mmoja karibu na gari ingine jeupe.

Ndani ya chumba chenye sakafu ya vigae ya kijivu ya kumeremeta yaegezwa magari matatu la kwanza likiwa ni gari jeupe, kisha jekundu, kisha cheusi nayo yaonekana kuwa mapya kutoka kwenye duka.

Katika barabara moja ya kijivu ilyobana zaidi, kunaonekana trela moja mrefu iliyo na vitengo viwili vya chini na vya juu. Vitengo vya chini vikiwa bure na vitengo vya juu vimebeba magari mengine aina ya motokaa ndogo nyeupe, nyeusi na nyingine nyeupe.

Kwenye kibanda kimoja, mama amefunga bidhaa zake kwenye vifurushi huku akiwa amevipanga matunda yake vitunguu na kwenye kreti na viazi kwenye ndoo na vitunguu kwenye bakuli kubwa kubwa.

Katika manthari ya hafifu ya nyuma, mbele twaweza kuona magari yaliyoegheshwa katika misitari iliyokamilika la kwanza likiwa na rangi nyeupe la pili likiwa na rangi ya sambarau kisha nyekundu kisha sambarau kisha kijivu kisha buluu iliyo hafifu na kufuatilia manthari ya nyuma yaliyo hafifu bila kuonekaba.

Mkono unaotokea katika roshani uliyoinua simu iliyo na maelezo ya kiwango cha pesa kilicho ndani ya akaunti, kisha upande wa nyuma tukiona kwa hafifu, uwanja wenye nyasi ya kijani, na upande mwingine chombo kama duka chaonyeshwa chenye bidhaa.

Noti la shilingi elfu moja lililokunjwa kati ya kidole gumba na kidole cha shahada nayo lina maandishi Kenya kutoka upande wa kidole cha shahada nayo nambari elfu moja katika bando la kidole cha gumba na maandishi madogo shilingi elfu mbele ya kidole cha gumba . Noti lenyewe likona rangi ya hudhurungi.

Bango moja kubwa la Anziano Insurance Agency lililochini kushoto pikipiki na maandishi katika mkono wakushoto juu yaliyoandikwa motorbike insurance kisha nambari ya simu iliyoandikwa katika mandhari ya nyuma ya buluu.

Kuna duka lenye ngazi tatu linaloelekea katika duka hilo na maandishi makubwa MPESA yameandikwa katika milango yake na juu katika mlango umeandikwa )nuvita smk,na inapopanda katika ukuta wake kunazo kreti ambazo zimeelekezwa na chupa za maji.

Bango moja kubwa kampuni ya Anziano Insurance Agency likiwa ,limeandikwa katika maandishi mekundu makubwa CoverBora Medical Insurance Upande wa kuume juu tukiona picha ya watu wakisalimiana kisha upande wa chini tunaona picha ya mwanamke mmoja na mwanamke mwingine muuguzi akiwa anamhoji.

Egezo moja kubwa lililozingirwa na handakinya mabati na kuekewa sakafu ya lami kisha magari yameegeshwa katika hali ya mlalo na safu yakiwa ni magari aina mdogo ya Car na Pickup.

Kuna rununu ndogo ya kubofya iliyoonyeshwa katika screen yake pesa ambazo zimetumwa na mkono wa mwanamke ulioshika noti za shilingi elfu mbili katika kidole chake kunayo pete iliyoekwa na kidole cha gumba kikiweza kushikilia noti zile mbili.

Mpangilio murwa wa bidhaa za kutumia jikoni upande wa mbele pakiwa na rangi ya machungwa ya karoti zilizotoka shambani kisha pilipili hoho kisha cucumba na kitengo cha juu kikiwa ni ndoo na vindoo vidogo vilivyowekwa viazi.

Katika tovuti kunaonekana maandishi PesaPal na upande wa kushoto maandishi makubwa Start Accepting M-Pesa and card Payments , ilhali upande wa kulia kunaonekana picha ya rununu kunayo kibango kilichoandikwa Lipa na M-Pesa na skrini inayoonyesha yanayoendelea.

Maegezo makubwa palipo na magari aina za motokaa na nembo ya Mercedes, katika gari hizo upande wa mbele ukiwa ni lami na upande wa mandhari ya nyuma palipo ni mlingoti yenye nyaya za stima zilizopita kwa anga, nayo mbali kidogo sehemu ya nyuma kwakiwapo na jumba kubwa.

Lori moja kama trela mrefu jekundu linaonekana kubeba magari katika vitengo viwili, kitengo cha chini kilichokua na gari ndogo aina ya car na kitengo cha juu pia katika barabara mrefu kuelekea katika usafiri wake.

Mbele ya duka moja iliyofunguliwa mlango wake. Pana maandishi makubwa upande wa chini Salon kisha ndani kuna kitengo kidogo kama kabati kilichowekwa kibao kinaitwa Beauty salon cosmetics . Mpesa ikiwa kimetengwa na kioo nazo vijisanduku vikiweza kuuzwa katika sehemu ya ndani.

Chumba kama duka ambacho kina mlango wa kijani na jina kubwa Mpesa ya rangi nyeupe. Kisha, mbele yake pana sakafu iliyo katwa miraba na kitengo kimoja shangazi yenye rangi nyekundu.

Bango ya kampuni ya Kenya Orient liliyo na rangi ya buluu iliyokolea katika pande la kushoto ilihali upande wa kulia kunaye dereva mmoja anayeendesha gari lake akiwa na kitu anafinya mkononi ,upande mwingine pakiwa na maanishi yaliyoandikwa do you know you can verfy your insurance certificate? .

Mikono miwili yaonekana kusalimiana, ilhali mkono wa kwanza ukiwa umevalia koti ya rangi ya buluu , mkono wa kushoto ukimnyooshea kifunguu, nao mkono mwingine ukiwa umevalia shati la mikono mirefu ya rangi ya kijivu.

Gari moja aina ya Nissan limeegeshwa chini ya nyumba ya ukuta wa juu uliopakwa na rangi ya krimu nayo jua limewaka likiweka kuvuki wab gari hiyo chini ya gari na upande wa mbele ukiwemo ukiwa umepita kamba zinazoelekea upande wa juu wa nyumba.

Chumba kimoja , sehemu yenye milango mitatu ; miwili ikiwa ya samawati na mmoja ukiwa ya creeam , ukuta ukiwa umepakwa rangi ya kijivu iliyokolea upande wa juu , upande wa chini ukiwa umepitishwa rangi ya mstari mweusi ,kisha maneno Amani Gen Shop , Mangu tomato and milk bar .

Soko la bidhaa machungwa yamepangwa katika vikundivikundi na viazi katika ndoo tofautitofauti, kando nao kunao ndizi na mahindi na watu wakatembea katikati ya soko wakinununua na kuuza.

Duka ndogo lenye milango iliyofungukiwa na madirisha kubwa, pesa na makaratasi kupandikwa katika maandishi hayo kisha kwenye mlango. Pande kubwa wa fedha na nadni jogoo iko katika upande wa kushoto na nyavu zilizobeba mpira na vifaa zingine

Gari kubwa jeusi limeegeshwa ndani ya boma karibu na lango la buluu karibu na mtende uliomea karibu na lango hilo mbali sana katika mandhari ya nyuma tukiona lango na rangi nyekundu na nyeusi na miti kamea kando yake.

Bango la bima ya nyumba linaeleza huduma ambazo zinatolewa picha ya mwenye bango imeekwa nayo nyumba imeekwa kando yake ili kisehemu ambayo imeekwa ya kutaka kuuliza usaidizi zaidi.

Katika meza iliyo ya rangi ya kahawia iliyopauka. waonekana mkono wa mtu mmoja ulioshikilia noti ya shilingi miambili na shilingi hamsini na katika kandokando yake pana shilingi zilizopangwa kwa njia ya kuinuka na.

Kando ya barabara upande ya ndani, magari matatu yaonekana kuegezwa yenye mbele yake nembo ya Mercedes nayo mbele yake taa zaonekana kuwaka zilizoninginizwa katika uzi mrefu ulio juu yao.

Chini ya chumba kimoja palipo na gari moja aina ya motor car , ambapo paonekana mzungu na mtu mweusi, mzungu akiwa amefungua sehemu ya gari hiyo penye sehemu ya kuweka mafuta, naye mtu mweusi aweza kuiangalia kwa makini maonyesho anayofanyiwa.

Picha ya skrini inayoonyesha upande wa juu duara wa picha wa mmilikiwa wa akaunti hiyo na idadi katika nambari ya pesa ambazo anazo na maneno katika lugha ya kiingereza my money kisha upande wa chini kuna vitengo tofauti tofauti vilivyoandikwa buy data kodris .

Soko ya mboga yenye vibanda tofauti, ambapo mboga ainati zimemwagwa katika vibanda katika upande wa juu na upande wa chini na mwanamke aliyevalia fulana ya waridi aonekana kuchagua mboga na mhudumu wake akimnyoshea mkono kuchukua mboga.

Pana mikono miwili ya mtu mmoja ambaye ameshika matita ya noti ya shilingi elfu moja, katika tita hiyo, katika kila noti kunao picha ya mzee Jomo Kenyatta na nambari elfu moja ikaandikwa katika kila kona ya noti hiyo.

Picha ya kiwamba, yenye kuonyesha idadi ya pesa , shilingi elfu sitini na nane mia nane. Kisha sehemu nyingine ya vidude iliyoandikwa Send and receive, pay , withdraw , airtime kisha kitengo cha chini kikiwa na picha katika mandhari ya nyuma ya manjano na picha nyingine ikiwa na mtu aliyesimama.

Picha ya hewani ya maegesho makubwa ya magari yaliyopangwa katika njia ya safu na mistari huku upande wa mbele kabisa wa kamera pakiwa na magari ya rangi ya zambarau. Upande wa kati ukiwa wa rangi nyeupe iliyokolea.

Gari moja la trela liemabeba magari katika barabara moja pana likielekea katika upande wa mbege . Nayo mandhari fifia ambayo taa moja mrefu iliyosimama kumulika wakati wa usiku , na mawingi yanaendelea kupita na anga iliyo ya samawati .

Katika barabara moja ,gari kubwa la trela inaonekana kutengwa katika vitengo viwili na magari mengine. Nayo magari nyeusi, manjano, kijivu, nyeupe iko katika sehemu ya chini na kitengo cha juu kikiwa na nyeupe.

Katika mandhari ya rangi ya maruni, kunaonekana vifurushi vya noti vya nchi ya Kenya vikiwa vimeandikwa elfu moja upande wa chini na neno Kenya upande wa juu kisha mia tano upande wa chini na neno Kenya upande wa juu.

Safu ya magari yaliyoegezwa upande wa nyuma ikionekana na kuna magari meusi, meupe yaliyoekwa katika mchanganyiko katika lami moja sehemu ya chini ikiwa na mistari meupe na meusi.

Bango moja lililo na picha ya magari yanayozama kwenye mafuriko katika barabara kuu na maneno chini ya bango hilo yaliyoandikwa don't let a natural disaster sink your business kisha upande wa juu mkono wa kushoto panayo bango moja nyeupe na mkono wa kuume nembo iliyoandikwa haki.

Katika kibanda cha kuuzia matunda na panao viazi katika safu moja, na vitunguu safu nyingine, nazo nyanya safu nyingine imetengwa katika mistari. Nyanya zilizo upande wa juu na upande wa chini kisha yamewekwa katika vifurushi ambavyo ni viazi.

Magari yameegheshwa kwenye foleni ,la kwanza kabisa likiwa gari jeupe la pili jekundu kisha la tatu likiwa nyeusi na rangi yenye kungaa, yameelekezwa kwenye maeghesho yaliyo ya mabati na sakafu ikiwa na misitari ya manjano.

Soko la bidhaa ambapo watu wengi wako katika shughuli ya kununua na kuuza . Magunia yamewekwa meupe yamepangwa kwa pamoja kwa mburudiko . Nao wamama wameketi katika circle wakiwaulizia wateja kutoka sehemu za mbali.

Uwanja mkubwa unaonekana magari yameegheshwa upande wa mbele kabisa ikiwa ni gari ndogo laina ya car nyenye rangi ya kijivu hafifu kisha kufuatiwa na nyeusi na jingine ten na upande wa nyuma pakiwamo ni miti ya mitende na anga lililo na rangi ya samawati.

Soko moja kubwa, ya nye mikeka na zulia na watu wengi kwenye barabara. Mabanda yaonekana yanayo bomoka bomoka kisha watu kwenye shughuli tofauti, wakiwa wananunua hata vyombo na mazulia na mikeka.

Jumba kimoja cha kikubwa cha maegezo. Paa zake zilizo za juma na vijuma vidogo na ukuta wake huliyo pia wa juma na madirisha yaliyo ya ya glasi ndani yawekwa kama viwiliwili ya magari kisha sakafu yapakwa rangi ya kijani na manjano

Mfanyikazi katika mashine ya ATM ya kupeana maziwa na akifanya kazi akifinya mashini iweze kutoa maziwa huku amefunga karatasi ya plastiki katika kichwa chake. Ana nguo nyeupe katika kazi.

Upande wa mbele ya duka ulio na sakafu inayoonekana na katika mlango vifuko vya kijani na manjano vilivyo ning'inizwa na kila jina Tuskys limeandikwa katika hali ya ukubwa upande wa chini katika duka kuna casha iliyoandikwa Coca-cola na upande mwingine karibu nao vichupa vya maji.

Ndani ya chumba paonekana maegezo ya magari yanayoingia kutoka kwa mlango uliofunguliwa nayo madirisha ni ya vioo. Gari la ingia lenye rangi ya nyeupe na nyekundu na kijivu.

Bango la kampuni ya Madison likiwa na nembo katika mkono wa kulia upande wa juu, na picha ya mwanamke imechora aliyevunjika mkono wa kuinuliwa, kuwekwa kwenye shingo na maneno katika upande wake wa kushoto yaliyoandikwa Don't wait until it is too late .